Wanariadha wa Kenya wameweza kukusanyika pamoja ili waweze kupiga picha wakiwa pamoja. Yaweza kuwa ni baada ya mashindano au hata kabla ya mashindano kisha unapata kuwa wanafurahia kwa maana lengo hili ni la kuinua jina la taifa letu juu.

Uwanjani watu wenye ulemavu wa miguu wameshindana kucheza mpira. Timu hizi mbili wote wanajikakamua ili waweze kuwa washindi ingawaze wanatembea kwa machuma.